Anziano Insurance Agency inapeana bima kwa piki piki. Miezi sita ni shilingi elfu mbili na mia tano wakati mwaka mmoja ni shilingi elfu nne. Nambari ya simu na whatsapp ipo apo chini.

Magari ya kuuza yenye rangi tofauti, nyeupe, nyeusi na bluu, ambayo yako ndani ya jumba kubwa, mbali li nabiyo kama ukutawake ili wateja wawezekuona ata na nje na kweza kununuwa.